Gari jeupe iliyoegeshwa kando ya barabara katika mtaa safi huku jua likichomoza, gari ya aina ya toyota suzuki alto KDH 990J .

Ubao wa matangazo huku ikichorwa bodaboda na abiria na dereva wake, akienda kwa njia mbovu katika vijijini.